Mwanafunzi aliyevalia shati ya mikono mirefu, yenye rangi ya samawati, anakibonyeza kipakatalishi chake, akitaka kuingia darasa la mtandaoni. Ameikalia kiti, yenye rangi kahawia na pia sakafu ni ya rangi kahawia.

Dirisha, la amri, lenye mandhari nyuma ya rangi, ya giza, lina safu, za anwani, za mtandao, na safu, za anwani, za kimwili, na vilevile safu, ya aina, ya anwani.

Mwanafunzi mwenye shati ya rangi ya chungwa anakitazama kipakatalishi chake akitabasamu. Mwanafunzi huyu anatia makini akiandika kitu kwenye kitabu chake.

Kofia ya maafali imeekelewa juu na kipatakilishi cha rangi ya kijivu. Kando yake kuna vitabu vitano ambavyo vimepangwa pamoja na ni vya rangi tofauti.

Mwanamke mweupe anaitazama kipatakilishi chake akitabasamu. Anaandika kitu kwenye kitabu chake. Nyuma yake kuna dirisha kubwa. Mwanamke huyu anakaa mwenye furaha.

Mvulana amevaa sweta nyekundu na anavaa spika za skio za rangi ya nyeusi. Anaonekana kuwa na makini kwenye kipatakilishi chake na inaonekana anafanya kazi ya darasani.

Mwanafunzi mchanga wa kike; anatazama kipakatalishi chake huku akitabasamu. Ameketi juu ya sofa la kijivu. Na juu ya meza kuna kitabu, penseli na gilasi ya maziwa.

Mwanafunzi anashikiri darasa la mtandaoni kwenye komputa. Somo hili linakaa la hisabati. Upande wa kulia kuna sahani ya kalamu. Mwanafunzi huyu amezingatia kwa makini.

Mwanafunzi wa kike akihudhuria somo la mtandaoni amevaa spika za skio na anaonekana kuwa makini kwa kile kinachofundishwa na mwalimu wa kiume kwenye kipakatilishi chake.

Mwanamke, yuko katika mazingira, ya ofisi, akiangalia kompyuta, mpakato, anatabasamu, na anaonekana, mwenye furaha. Upande wa kulia, kuna kompyuta, kibao, mezani, nyuma yake, kuna dirisha kubwa.

Chumba chenye mashini tano za kukimbia, kuta zimepakwa rangi, ya kijani, sakafu ni rangi ya kahawia, na dari, ni jeupe. Chumba kinaonekana nadhifu na kimepangwa vizuri.

Chumba kilicho na kitanda upande wa kulia, upande wa kushoto kuna meza nyeupe pamoja na kiti. Juu ya meza, kuna taa ya rangi ya kijani, Mwisho wa chumba kuna dirisha, chumba hicho ni safi na kimepangwa vizuri.

Chumba cha kuishi ambacho kimepangwa vizuri. Kuna meza ya kazi, yenye kiti. Juu ya meza kuna taa, kutani, matelevisheni na juu yake kuna vitabu. Pande ya kushoto, kuna rafu ya kuhifadhi vitabu. Pande ya kulia kuna sofa nyeusi na dirisha kubwa.

Ukumbi mkubwa weneye kuta za buluu na viti vya kahawia. Taa kubwa za dari zinawaka na mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kupendeza. Ukumbi ni mtupu.

Vijana wanne wenye jinsia tofauti, wanazitazama simu zao wakitabasamu. Kila mmoja ameubeba barakoa. Nyuma yao kuna mti mrefu wa wenye matawi ya kijani.

Wanafunzi wawili wa jinsia tofauti, wanaulemavu wa kuona. Wanajaribu kusoma breli. Mwanafunzi aliye kwa kona ana jinsia ya kiume, na aliye kando yake ana jinsia ya kike.

Mwanafunzi, wa kiume, mwenye, ulemavu wa kuona, anakibonyeza, kipakatilishi, chake, anasaidiwa na mwalimu wake, wa kike. Nyuma yao, kuna dirisha kubwa.

Mtoto wa kiume mwenye ulemavu wa kutembea, anasaidiwa na mwanamke kutembea. Kati yao kuna kifaa cha kumsaidia kutembea. Sakafu limefunikwa na zulia la kijivu na nyuma yao kuna zulia jeupe laini, kochi kubwa la kahawia na madirisha makubwa. Watu hawa wanakaa wenye furaha.

Mwanamke aliyevaa miwani nyeusi anonekana kukuwa na ulemavu wa kuona anatumia maandishi braille inaonekana wako katika kipindi cha darasani na wanafunzi wote wanasikiliza kwa makini wote wamekaa sakafuni.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu na mbele yake kuna dawati. Juu ya dawati hilo kuna kipatakilishi na kitabu anaonekana kuwa makini na kile kinachofundishwa.